Hii inatuonyesha jumba kubwa ambalo kwa ndani linakaa ni kanisa, viti vikiwa vimepangwa kule mbele unaeza pia kujionea msalaba na kwa upande huu wa mkono wa kulia kunaye mtu anaonekana akitembea.

Picha hii tunaona mtu akiwa ameshikilia bibilia, tayari kuapishwa. Kando yake kukiwa na bendera mbili za nchi ya Kenya. Nyuma yake pia kuna nyumba inayo onekana.

Hapa ni uwanja wa ndege, tunaeza kujionea mtu mmoja anatembea nyuma yake naona ndege ikiwa imeengeshwa na hata kuna magari mbalimbali ndani ya uwanja na kando yake kuna jumba moja.

Kwenye picha hii tunaweza kujionea wahudumu wa serikali wakiwa wamekaa na vitarakilishi wakisaidia wananchi katika usajili wao wa huduma namba.